Msichana mdogo mwenye nywele zilizosokotwa, akiwa ameketi kwenye meza nyeupe na anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya masomo ya mtandaoni. Amevaa shati la rangi ya maziwa na anaonekana akichora au kuandika kwenye karatasi kwa kutumia kalamu.

Kijana wa kiume mwenye nywele za kahawia akiwa amevaa sweta ya kijani kibichi na ana viskizi vya sauti vyeupe ameketi kwenye meza ya mbao na anatumia kompyuta ndogo. Anaonekana akijifunza au akifanya kazi yake ya shule kwani ameshika kalamu na anaandika kwenye daftari jeupe.

Mwanaume mmoja na mwanamke mmoja wakiangalia kompyuta ndogo pamoja, wakiwa katika mazingira ya ofisi au sehemu ya kazi. Mwanamke aliye upande wa kushoto ana miwani ya njano, amevaa sweta ya rangi ya kijivu kijani na shati jeupe. Anatabasamu na anaonekana akionyesha kitu kwenye skrini, kwa mwanaume aliye upande wa kulia.

Mwanamke anafanya kazi au kusoma akiwa mezani. Anatabasamu huku akiandika kwenye daftari na kuangalia kompyuta ya mkononi. Ana nywele fupi zilizopinda, amevaa miwani na fulana ya mistari.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa msichana ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi. Mtoto amevaa shati la rangi ya blue ameketi nyuma ya meza ya mbao isiyong'aa na mikono yake imewekwa kwenye kibodi cha kompyuta.

Dawati lenye kompyuta dogo, likitumika kwa ajili ya masomo ya mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta hili, kuna picha inayoonyesha vitabu vitatu na neno e-learning ikionyesha kuwa inatumika kwa elimu ya mtandaoni.

Mazingira ya kujifunza kwa njia ya kidijitali. Kuna kompyuta mpakato iliyoonyesha tovuti au jukwaa la masomo mtandaoni. Pembeni ya kompyuta kuna simu ya mkononi ambayo pia inaonyesha ukurasa wa masomo ya mtandaoni.

Mikono ikichapa kwenye kibodi cha kompyuta ya mkononi ambayo skrini yake inaonyesha neno e- learning na rundo la vitabu. Kuna simu ya mkononi nyeupe na vitabu vingine kwenye meza. Hii inaashiria kujifunza kwa njia ya mtandao au elimu ya mbali.

Mikono miwili ya watu tofauti ikiingiliana na kompyuta mpakato iliyowekwa kwenye meza meusi. Mkono mmoja ambao unaonekana kuwa wa mtu aliyevalia sweta ya kijivu na bangili nyeusi imewekwa kwenye kibodi cha kompyuta ukiashiria kuwa anatumia kompyuta.

Mwanamke mwenye nywele za mawimbi amevaa sweta nyekundu akiwa amejikita kwenye kompyuta yake ya mkononi. Ameegesha kidevu chake kwenye mkono wake akionyesha kuwa anafikiria sana au amejikita kwenye kazi anayoifanya.

Watu wawili, mwanamke na mwanamme wakiangalia skrini kubwa ya kompyuta ya mezani ambayo inaonyesha mfumo wa usimamizi au dashbodi ya data. Mwanamke yuko upande wa kushoto akitazama skrini, nywele zake ndefu za kahawia zimefunika baadhi ya sehemu ya uso wake. Mwanaume yuko upande wa kulia, amevaa miwani na shati jeupe.

Mchoro wa kitaalamu unaonyesha elimu ya mtandaoni, inaonyesha kompyuta iliyo wazi na ndani yake kuna picha ya ukurasa wa kitabu chenye maandiko, maandishi na vitabu. Pembeni ya kompyuta hio, kuna vitabu kadhaa vinavyowakilisha maarifa ya kawaida.

Mwalimu wa kike na kundi la wanafunzi wote wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta ya mkononi. Mwalimu ameketi mbele ya kompyuta na anaonekana akifanya kazi au akionyesha kitu kwenye skrini huku akitabasamu.

Mchoro wa kidijitali inaonyesha dhana ya kujifunza kidijitali au teknolojia ya elimu. Upande wa kushoto kuna mtu anayetumia kompyuta mpakato iliyowekwa kwenye meza nyeupe ya duara akiwa ameketi kwenye kiti cha manjano. Vikombe viwili vidogo vinaonekana kando ya kompyuta.

Msichana mdogo ambaye ametabasamu kwa furaha, akiwa ameketi na kuangalia moja kwa moja kwenye kamera, mbele yake kuna kifaa cha kidijitali, kinachoashiria kuwa anaweza kuwa anajifunza au kucheza mchezo wa kielimu.

Mwanamke aliyevaa hijabu ya rangi ya kijivu ameketi kwenye sofa kubwa ya zambarau yenye mito mingi iliyopambwa. Anaonekana akitumia kompyuta ya pajani iliyowekwa kwenye meza ndogo ya kahawa iliyo mbele yake. Meza hiyo ina vitu kadhaa vikiwemo mishumaa miwili, mieupe kwenye chombo cha glasi.

Msichana akiwa nyumbani anajifunza kwa njia ya mtandao. Amevaa vichwa vya sauti, na anatumia kompyuta mpakato. Anaandika kwenye daftari lililopo juu ya mafaili ya rangi ya kijani na rangi ya chungwa. Anaonekana mwenye furaha na makini.

Mvulana mdogo anaonekana kuwa shuleni au kujifunza nyumbani. Amevaa shati ya blue la polo na ana miwani ya masikio makubwa meusi na nyekundu. Mvulana huyo anatabasamu na anaonekana kufurahia anachokifanya. Amekaa mbele ya kompyuta ya mkononi iliyo wazi na ana kalamu mkononi.

Picha ya kidigitali inayo onyesha dhana ya kujifunza kidigitali, biashara na mwasiliano. Katikati kuna skrini ya Komputa inayofanya kazi ikiwa na ishara ya kucheza video na kitabu kilichowazi chenye kukuza macho.

Mtu ameketi na kuangalia video ya masomo kwenye kompyuta mpakato. Inaonekana kuwa ni somo ya mtandaoni ambapo mwalimu au mhadhiri yupo kwenye skrini akifundisha huku akiwa na ubao na maandishi nyuma yake.

Thana ya maktaba ya kidijitali au usomaji wa vitabu mtandaoni, kupitia simu ya janja, katikati ya picha simu janja yenye rangi nyeupe au kingo za metali, imelala kwenye meza ya mbao. Juu ya skrini ya simu kuna safu tano za rafu za vitabu, kila moja ikiwa imejaa vitabu vidogo vya rangi tofauti.

Mikono ya mtu ikifanya kazi kwa kompyuta ya mkononi na kuandika kwenye daftari kwa wakati mmoja. Mkono mmoja umewekwa kwenye kompyuta ukionyesha matumizi ya kompyuta. Mkono mwingine ukishikilia kalamu ya buluu na unaandika kwenye daftari.

Kundi la wanaume watano huenda ni wataalamu wa teknolojia au wanafunzi, wakiwa wamekusanyika karibu na meza yenye kompyuta za mikononi. Wanaume wote wanaonekana wamejikita katika kazi au majadiliano. Mwanamume mmoja katikati amevaa shati la zambarau na anavipokeo sauti masikioni.

Kundi la vijana wanafanya kazi kwenye kompyuta katika mazingira ya ofisi au kituo cha mafunzo ya teknolojia. Wawili kati yao wanaonekana kuwa na mazungumzo au kushirikiana katika kwenye kompyuta moja.

Mwalimu mweusi anaweza kuwa mwalimu au mzazi akisimama na kuwasaidia watoto wawili, kijana na msichana, ambao wanaokena kuwa wanafunzi. Watoto hawa wamekaa mbele ya kompyuta mpakato na wanaangalia kwa makini. Wote wawili wanaonekana kuwa na nywele zilizokunjwa huku kijana akiwa anatabasamu usoni.

Watoto sita wa kike wakiwa wameketi katika benchi mbili tofauti, wakiwa wanatumia kompyuta. Wamevalia sare za shule za rangi ya buluu, ishara ya kuwa wako katika mazingira ya shule au mafunzo rasmi.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa na eneo la kusomea au kufanyia Kazi kinacho onekana kuwa sehemu ya hosteli, bweni au chumba cha kulala chenye nafasi ndogo. Vitanda hivyo vya ghorofa vina fremu nyeusi na kitanda cha juu kinashuka za rangi ya bluu na nyeupe.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili kiachoonekana kuwa sehemu ya hoteli au nyumba ya wageni. Kuta zimepakwa rangi nyepesi. Kuna vitanda viwili vyeusi vilivyotenganishwa kidogo, kila moja kikiwa na shuka ya kijani kibichi na taulo nyeupe zilizokunjwa vizuri juu yake.

Maabara ya sayansi iliyo na vifaa kamili, inayotumika kwa masomo ya kemia, bayolojia na fizikia katika shule ya sekondari, kuna meza ndefu za kazi zenye rangi nyeusi.

Kitanda chenye godoro la kawaida kilichowekwa moja kwa moja kwenye sakafu. Godoro limefunikwa kwa shuka ya rangi ya bluu yenye miraba miraba, na chini yake kuna mto wa shuka nyingine yenye muundo wa kijiyometia wa rangi wakahawia na krimu.

Darasa la shule ya msingi au sekondari ,ukuta wa mbele una ubao mweupe na karatasi mbalimbali zilizobandikwa ambazo huenda nimatangazo ya shule, kazi za wanafunzi au maeleza ya kujifunza.

Chumba kinachoonekana kuwa darasa la kompyuta au maktaba ndogo. Kuta zimepangwa rangi ya manjano hafifu. Kuna meza ndefu za mbao zilizopangwa kando ya ukuta na zimewekwa kompyuta kadhaa za mezani, zenye skrini nyeusi. Juu ya meza kuna kibodi na panya.

Chumba kikubwa kinachoonekana kua maabara ya kompyuta au darasa la teknolojia, chenye safu nyingi za kompyuta. Kuna madawati mengi ya mbao, yaliyopangwa kwa mistari, na kila dawati lina kompyuta, skirini nyeusi, na kibodi.

Eneo la kusomea au maktaba ya shule iliyoundwa kwa njia ya ubinafsi na kuvutia ikiwa na mandahri ya mti. Katikati ya picha kuna muundo mkubwa unaofanana na mti uliojengwa kwa mbao muundo huu una ngazi la kuzunguka zinazopanda juu na kuishia kwenye jukwa dogo linalofanana na jumba la mti.

Chumba kikubwa kinachoonekana kuwa maabara ya kompyuta au darasa la teknolojia. Kuta za chuma, kuna rangi nyeupe na kuna madirisha makubwa mawili yenye frame za chuma upande wa mbali. Sakafu ina rangi nyekundu iliyokoza na kuna safu ndefu za meza zinazopangwa kwa umbo la U zikiwa zimezunguka katikati ya chumba.

Bweni la wanafunzi linaonekana kuwa la shule ya bweni au taasisi ya elimu ya sekondari. Kuna vitanda vya staha viwili, kila kimoja kikiwa na magodoro na vyandarua vya mbu vya kijani juu yake.

Mlango mkuu au lango la kuingilia la chuo kikuu au taasisi kubwa. Inaonekana kama chuo kikuu cha Nairobi au taasisi nyingine ya elimu inchini Kenya. Katikati ya picha, kuna barabara ya lami iliyopinda, ikielekea kwenye jengo kubwa la rangi ya matofali au kahawia.

Maktaba kubwa iliyojaa rafu na vitabu na meza ya kusomea. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu nyingi zilizoelekea juu. Katikati ya picha kuna mwanaume ameketi kwenye meza ndefu ya mbao yenye vizuizi akisoma kitabu.

Chumba cha kulala cha mabweni kinachoonekana kuwa cha wanafunzi au vijana. Kuna vitanda viwili vya ghorofa vilivyotenganishwa kila kimoja kikiwa na fremu ya chuma nyeusi, na sehemu za mbao zenye rangi ya machungwa. Juu ya vitanda vya ghorofa, kuna vijana wawili wa kiume wamekaa wakionekana wakiongea.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu. Rafu hizo zimetengenezwa kwa mbao na zimepangwa kwa safu na kuna nafasi ya kutosha za kupitia katikati. Kuna meza kadhaa za kusomea baadhi zikiwa na viti. Katika upande wa kulia wa picha kuna meza yenye watu wawili au watatu wakiwa wameketi wakisoma au wakifanya kazi.

Maktaba ya watoto au sehemu ya kusomea ya watoto ambapo kuna rafu za vitabu zilizojazwa vitabu mbalimbali vya watoto , vitabu vimepangwa kwa mpangilio mzuri na vingi vinaonekana kuwa vya rika tofauti. Mtoto mmoja ameketi sakafuni akisoma kitabu.

Darasa lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Kila meza ni nyeupe na viti vya rangi ya bluu iliyokolea vikiwa vimeunganishwa kwenye meza. Sakafu inaonekana kuwa na rangi ya kawia nyekundu au zambarau iliyokolea. Kuna meza na viti vingi vikionyesha kuwa darasa lina uwezo wa kuchukua wanafunzi wengi.

Chumba kidogo kinachoonekana kuwa cha kulala au studio chenye samani chache za msingi. Kushoto mwa picha, kuna kitanda kimoja kilichotandikwa shuka zenye muundo wa miraba na mistari, na mto mmoja ,wenye mto wa zambarau. Kifuniko chekundu kimewekwa miguuni mwa kitanda.

Bweni la shule au hosteli ,lenye vitanda vya ghorofa. Kuna vitanda vya mbao vya ghorofa vilivyo pangwa kwa mistari ,Kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka. Kando ya vitanda Kuna ndoo na virago.

Chumba kinachoonekana kuwa cha kulala au hosteli; kikiwa na vitanda viwili vya gorofa, vimetengenezwa kwa mbao za rangi ya kahawia. Kila kitanda kina godoro lililofunikwa kwa shuka na mito. Vitanda hivyo vimepangwa karibu na ukuta wa kulia.

Darasa la watu wazima au wanafunzi wa elimu ya juu, wakiwa darasani wakimskiliza mwalimu ,au mwalimu aliyesimama mbele. Wanafunzi wameketi kwenye madawati wengine wao wanaonekana kuwa watu wazima, huenda ni wanafunzi wa chuo. Kozi ya taaluma fulani au washa ya mafunzo ya kitaalum. Mwalimu yuko mbele anaonekana akiwaeleza au kuwafundisha jambo.

Chumba cha kulala chenye mandhari ya kuvutia na rangi changavu. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya kijani kibichi. Kitanda kikubwa kiko katikati ya picha, kikiwa na mashuka yenye rangi ya nyeusi na nyeupe, yenye michoro ya kuvutia.

Ukumbi wa darasa au jumba la mihadhara lenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu zinazopanda juu. Kila kiti kina rangi ya kahawia isiyo kolea na sehemu ya kukalia na meza ndogo la kuandika iliyokunja huku fremu yake ikiwa nyeusi.

Chumba rahisi cha kulala. Katikati ya picha kuna kitanda kimoja chenye shuka ya kijani kibichi. Juu ya kitanda kuna wavu mweupe wa kuzuia mbu uliowekwa. Kwenye ukuta wa nyuma juu ya kitanda kuna msulubiko uliotundikwa. Pande wa kulia wa picha kuna kabati la mbao lenye milango miwili na mojawapo ya milango hio ina kioo kubwa.

Jengo la ghorofa tatu ambalo lina muundo unaofanana na ule wa bweni la shule au hosteli . Jengo limejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na limepakwa rangi ya waridi na nyekundu kwenye nguzo

Darasa lenye viti na meza nyingi za wanafunzi. Viti hivyo vina miguu ya chuma na meza ndogo ya kuandikia inayounganishwa upande mmoja. Vyote vimepangiliwa kwenye sakafu ya saruji na dirisha kubwa linaonekana ,upande wa kulia wa picha, likiruhusu mwanga mwingi kuingia darasani. Darasa linaonekana kuwa tupu bila watu na ni safi na limepangwa vizuri.

Chumba cha hosteli au makazi ya wanafunzi kilichopangiliwa kwa ajili ya watu wawili, kila pande kunaonekana kiti kimoja chenye shuka zenye michoro ya nyota, dawati la kusomea na kiti na nafasi za kuhifadhi viti madirisha mawili marefu yanatoa mwanga wa asili na kuruhusu muonekano wa mti nje.

Kundi la watu baadhii yao wakiwa vijana na wengine watu wazima, wakiwa wamesimama mbele ya basi kubwa la bluu na nyeupe, watu hao wanonekana kuwa timu au kundi lilo shinda, kwani baadhii yao wanashikilia vikombe vya ushindi.

Maabara ya sayansi ya kisasa, iliyo na vifaa kamili inayotumika kwa masomo ya kemia au sayansi kwa ujumla. Kuna meza ndefu nyeupe, zenye mabomba ya maji na gesi kwa majaribio pamoja na viti vya kukalia na wanafunzi

Mchezo wa voliboli ukiendelea labda kwenye uwanja wa mchanga au udongo. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya bluu yenye nambari kumi na mbili mgongoni na kaptula ya bluu, anaruka mkono wake wa kushoto umenyooka kuelekea mpira akijaribu kuizuia.

Jengo la gorofa mbili linaloonekana kuwa shule ya chekechea au kituo cha kuelekea watoto, ikiwa na uwanja wa michezo mbele yake. Jengo hilo limejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu kahawia, na linapaa na rangi ya kahawia, kuna maandishi mengi ya mraba wenye ghorofa zote mbili.

Maktaba au chumba cha kusomea chenye nafasi nyingi za kujisomea. Chumba kina meza nyingi za mbao zenye vizuizi vya mbao vilivyowekwa katikati ili kutenganisha nafasi za watu wanaosoma. Kuna viti vya rangi nyeusi vikiwa vimepangwa mbele ya kila meza.

Darasa la kisasa, lililoandaliwa kwa ajili ya wanafunzi. Darasa lina meza ndefu za kusomea zilizoandaliwa kwa safu kadhaa ,kila moja ikiwa na viti vya plastiki vya rangi tofauti, ikiwa ni pamoja na kijani na nyekundu. Dirisha kubwa za vioo vipo upande wa kulia wa picha na vimepambwa kwa mapazia mekundu.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya mbao. Kimoja ni kitanda cha kawaida, kimoja ni kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao na kina ngazi ya kupandia. Kitanda kingine kiko upande wa kulia sehemu ya nyuma ya chumba.

Chumba cha bweni kilicho andaliwa vizuri. Meza ya kusomea iko katikati ya chumba ikiwa na viti viwili vya ofisi Dirisha kubwa liko nyuma ya meza limefunikwa na pazia ya rangi la buluu na nyeupe na linatoa mwanga wa kutosha ndani ya chumba.

Kiti cha ukumbi au chumba cha mihadhara. Kiti hicho kina sehemu ya kukalia na kuegemea ya rangi ya bluu. Mikono ya kiti ni ya kahawia iliyokoza na sehemu ya nje ya kiti, ni ya rangi nyeusi. Upande mmoja wa kiti, kuna meza ndogo inayokunjwa au inayoweza kuzungushwa, yenye rangi ya kahawia iliyokoza ambayo hutumiwa kuwekea vitabu au kuandikia.

Chumba cha mikutano cha kisasa, kuna meza kubwa ya mbao, ya umbo la mviringo, iliyozungukwa na viti vya rangi nyeusi vyenye mito. Ukutani kuna runinga tambarare.

Ukumbi mrefu, mpana na mweupe ambao unaonekana kuwa sehemu ya jengo la kisasa, labda jumba la makumbusho, nyumba ya sanaa au jengo la serikali. Ukuta wa kushoto na wa kulia au ukumbi una rangi ya kahawia isiyokolea chini ya nyeupe ya juu.

Watu wawili, kijana wa kiume na mwanamke, wakiwa wameketi mezani, na kuonekana wakijadiliana au kuzungumza, kwa umakini. Kijana wa kiume, mwenye nywele fupi za kahawia, amevaa fulana ya njano, na anaonekana akiongea huku, akitumia mikono yake, kueleza jambo. Anaangalia upande wa mwanamke.

Darasa la kisasa ambapo mwalimu mwanaume mwenye asili ya Kiafrika ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anawafundisha wanafunzi wake. Amevalia shati ya kijivu na miwani, na anaonekana akishikilia mfano wa molekuli, akionyesha anaweza kuwa anafundisha sayansi.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa na ulemavu na ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta ndogo na labda akisoma kitabu au karatasi mezani. Ameketi mbele ya meza ya mbao. Nywele zake zimesokotwa na amevaa nguo ya zambarau.

Darasa lenye ubao mweusi mkubwa. Kwenye ubao kuna herufi kubwa za alfabeti. Mwalimu mwanamke mzima amesimama upande wa kushoto. Amevaa shati la mistari ya wima ya rangi ya kahawia.

Msichana ako darasani au kwenye mazingira ya kujifunza akitumia kompyuta kibao na kuvaa vifaa vya kusikilizia. Inawezekana kuwa msichana huyu ni mwenye ulemavu wa kuona au ana changamoto nyingine ya kujifunza. Hivyo vifaa vya kidijitali pamoja na sauti, inamsaidia kupata elimu.

Mvulana mdogo anaonekana kuwa shuleni au akijifunza nyumbani. Amekaa kwenye meza ya mbao na ameshika kadi yenye namba na alama ya kuzidisha mbele ya uso wake akionekana anafikiria jibu. Kuna rudo la kadi nyingi zinazofanana zikiwa zimetandazwa mezani zikionyesha huwa anafanya mazoezi ya kuzidisha au maswali mengine ya hesabu.

Wanawake wawili, mwanamke mzee na mwanamke kijana wakicheza mchezo wa vijiti kwenye meza ya mbao. Wote wawili wanaonekana kufurahia mchezo huo, mwanamke mzee mwenye nywele fupi za rangi ya dhahabu amevaa fulana ya rangi ya bluu, anaonekana akishangilia na kushangaa kwa furaha akiwa ameshikilia kijiti kimoja cha rangi ya kijani mkononi mwake.

Watoto wawili wadogo wakicheza kwenye sakafu iliyo na muundo wa bluu na manjano, katikati ya picha, kuna mtoto mmoja wa kiume ambaye anaonekana kuwa na umri wa miaka michache, akiwa amevaa shati la mistari nyeupe na nyeusi, lenye picha ya mbweha mwekundu mbele.

Mtoto wa kiume ambaye anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi, akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, au kiti maalumu cha matibabu, anatabasamu na anaonekana kufurahi, huku akishughulikia na mchezo wa elimu ya aina mbalimbali.

Mwanaume na watoto watatu wadogo wameketi au wamekaa kwenye sakafu iliyo jaa matofari ya kuchezea yenye rangi mbali mbali. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa na miwani ameketi katikati ya watoto na amemshikilia mtoto mmoja mdogo kwenye paja lake huku akisoma kitabu kikubwa cha picha chenye rangi nyingi kwa sauti.

Mtoto mvulana ako darasani amekaa kwenye dawati anachora na kuandika kwa kutumia penseli kwenye karatasi. Anaonekana kuwa makini na kujihusisha vizuri na kazi yake. Pembeni yake kuna watoto wengine na mwalimu anawatazama kwa makini na kuwaeleza.

Sehemu ya nyuma ya kichwa cha mtoto, akionyesha kifaa cha kusaidia kusikia. Kwa nyuma, picha imetoka nje ya mwelekeo, lakini unaweza kuona bodi nyeusi au kijana, na meza ya mbao. Mtu mwingine anaonekana amekaa nyuma ya meza, labda mwalimu, ikionyesha kuwa mazingara ya darasani.

Darasa la shule ambapo kuna mwanafunzi na mwalimu akishirikiana. Katikati ya picha kuna msichana mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi. Ameketi kwenye dawati lake, amevaa barakoa la rangi ya bluu na anaonekana akitumia lugha ya ishara kwa mikono yake.

Mwalimu mwanamke mwenye umri wa makamu, na amefunga kilemba chekundu, akicheza na watoto wadogo wanne. Wote wamekusanyika kwenye meza wakicheza na vipande vya kuunganisha, ambavyo vipo kwenye wingi kwenye trei kubwa nyeusi. Watoto hao wote wanaonekana kuwa, wana umri wa shule ya chekechea, wakishughulisha, na kujenga vitu mbalimbali.

Mtoto mdogo anaonekana kuwa mvulana ameketi kwenye meza na akiangalia kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Ana shati ya rangi ya kijivu na anaonekana kutabasamu na kushikilia kidevu chake kwa mikono yake akionyesha umakini na shauku katika kile anachokisoma.

Msichana mdogo mwenye tabasamu pana na miwani akiwa ameinua kiganja chake cha mkono wa kushoto kuelekea kamera. Kiganja chake kimepakwa rangi hasa rangi ya kijani na manjano. Katika mkono wake wa kulia anaonekana kushika brashi ya kuchorea.

Kundi kubwa la watoto wa shule wanaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi au chekechea wakiwa wamevalia sare za shule zenye rangi ya blue hafifu na suruali au sketi za rangi ya kaki. Watoto hawa wengi wao wanaonekana wamesimama pamoja na kutabasamu mbele ya kamera.

Watu watatu huenda wapo kwenye chumba cha madarasa au warsha. Katikati, mwanamume mwenye upara amevaa shati la kijani kibichi la polo, anaonekana amejikita sana katika kazi anayofanya mikononi mwake, upande wake wa kulia, kuna mwanamke mwenye nywele fupi.

Wanawake wawili, mmoja akiwa amesimama na mwengine ameketi kwenye meza, wote wakitabasamu na kuangalia kamera. Mwanamke aliyesimama ana nywele ndefu nyeusi na amevalia koti jeupe. Mwanamke aliyeketi amevalia sweta ya blue na skafu nyekundu na miwani ya macho.

Msichana mdogo mwenye tabasamu pana akitumia lugha ya ishara na mtu mzima ambaye nyuma yake tu ndio inaonekana. Msichana huyo ana ngozi ya kahawia, nywele nyeusi zilizosokotwa nyuma na amevaa shati ya bluu lenye vitufe.

Mwalimu au mlezi akimsaidia mtoto mwenye ulemavu wa kimwili kwenye shuguli ya kuchora au kupaka rangi. Mtoto yupo kwenye kiti cha magurudumu akionekana mwenye furaha na shauku ya kujifunza.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizovurugika kidogo akiwa amekaa kwenye sofa ya rangi ya kijivu. Amevaa shati la demi la blue . Anaonekana akiongea na akitoa sauti kwani mdomo wake umefunguka na mkono wake mmoja umeinuka mbele yake labda akitumia ishara au akijaribu kueleza kitu.

Wanawake wawili wakionekana kufurahi na kucheka wakiwa wameketi kwenye meza ya mbao. Upande wa kushoto kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa na ugonjwa wa kilema akiwa amevaa shati ya kijivu na saa ya bluu mkononi. Anatabasamu kwa furaha na anaonekana akishika mikononi ya mwanamke mwingine au labda wakicheza mchezo fulani wa kushikana mikono.

Msichana mwenye ulemavu ameketi katika kiti cha magurudumu. Msichana huyu anaonekana kuwa makini na kusoma kwa umakini mkubwa, akisoma kitabu katika maktaba au eneo la vitabu. Mandhari ni tulivu na ya kuzingatia.

Wanawake wawili, mmoja kijana na mwengine mtu mzima wakiangalia kompyuta ya pajani kwa pamoja na kuonekana kufurahia wanachokiona. Yule kijana ambaye anaonekana kuwa msichana au mwanamke mdogo amevaa shati ya rangi ya waridi na anavichwa vya sauti.

Darasa la shule ambapo watoto kadhaa wameketi kwenye madawati. Mtoto wa kiume mwenye nywele fupi za rangi ya dhahabu na sura ya umri wa shule ya msingi ndiye anaonekana wazi zaidi katikati ya picha. Amevaa shati ya rangi ya buluu nyepesi.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu za kahawia akiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Amevaa fulana ya rangi ya bluu iliyokolea na suruali fupi ya rangi ya kahawia isiyokolea. Mkono wake wa kulia ameuinua na vidole viwili vimeinuliwa vikiashiria namba mbili au ishara nyingine.

Mwanamke na msichana mdogo, wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Msichana ambaye anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi na ana nywele ndefu nyeusi, zilizo nyooka, ameketi kwenye sofa ya rangi ya kijivu na anangalia mwanamke huyo.

Mwalimu na mwanafunzi katika mazingira ya darasani. Mwanafunzi msichana mdogo aliyevaa miwani na mwenye uso wa furaha, ameketi mezani na vifaa vya kuandika mbele yake. Mwalimu aliyeketi karibu naye anaonekana mwenye tabasamu na mkarimu.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba. Amevalia shati lenye michoro na anaonekana akisoma kitabu. Kulia kwake, kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu. Mwangaza unaonekana mzuri ndani ya maktaba.

Msichana mdogo anaonekana kuwa wa shule akiwa amejilaza au ameinama mbele ya kompyuta mpakato na kutabasamu. Amevaa shati refu la mikono na rangi nyekundu. Mkono wake wa kulia umeinuliwa akionekana kupeana mkono au kusalimia mtu upande wa pili wa simu ya video.

Msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu na ameketi kwenye kiti ma gurudumu, akishiriki katika shughuli ya uchoraji akiwa na mwanaume mzima. Wote wawili wamevaa aproni za uchoraji. Msichana amevaa aproni ya manjano.

Mwanafunzi ameketi katika kiti cha magurudumu akitumia kompyuta. Hali hii inaonyesha ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika elimu. Wanafunzi wamevaa barakoa, inaasharia mazingira ya kujikinga na maambukizi.

Mtoto mdogo mwenye nywele za dhahabu na macho ya blue amevaa fulana ya kijani kibichi na vipokeo sauti vya masikio vyeusi. Anaonekana akisikiliza kwa makini huku akiangalia upande. Mkono wake umewekwa kwenye kidevu chake akionyesha anafikiria au amevutiwa na anachokisikia.

Watu watatu, wawili vijana na mmoja mzima wakiwa wamejishughulisha na shughuli za ufundi wa kazi za mikono labda kama sehemu ya mafunzo au tiba ya kazi. Katikati na upande wa kushoto wa picha kuna kijana amevaa shati ya bluu na taulo jeupe shingoni.

Msichana mdogo anaonekana kuwa akiwa ameketi mezani na kutabasamu. Amevaa shati ya buluu na skafu nyekundu shingoni na ana miwani ya duara. Meza mbele yake ina vifaa vya kuchorea na sanaa. Kuna vikombe viwili vilivyo jaa penseli la rangi na penseli la kawaida.